Wateja wakiwa wametembelea moja kati ya benki mbalimbali zilizopo nchini, ambayo ni "EQUITY", wakiwa mahali hapo kujipatia huduma ambazo ni kutuma, kutoa, kuweka hela, ikiwa ni ndani pamoja na nje ya nchi.

Wateja wawili walio ndani ya baa, wakiwa wanaongezewa vinywaji na mhudumu wa baa hiyo, huku wakiendelea kupata huduma ya kuangalia televisheni na kusikiliza muziki ulioko mahali hapo.

Duka maalumu lililotengenezwa na kuwekewa picha zinazoonyesha kuwa kuna upatikanaji wa maziwa, ambayo yanahifadhiwa katika majokofu mawili yaliyopo ndani ya duka hilo; huku ndani yake kukiwa na muuzaji kwa ajili ya kuwasaidia wateja.

Sofa ambazo zimetengenezwa na kushonwa kwa maumbo na rangi tofauti tofauti zikiwa zimetolewa nje ya duka kwa ajili ya kupiga picha na kuwaonyesha wateja ambao wanakuwa wakipita.

Chumba kikubwa na maalumu, ambacho kimetumika na wafanyabiashara wa samani kwa ajili kuhifadhia vitu vyao, ambavyo ni kama meza, viti, kabati, stuli, mito na picha za ukutani.

Muhudumu wa hoteli akiwa anawasikiliza wateja waliokaa katika sehemu mojawapo ya meza, iliyoandaliwa na hoteli kwa ajili ya waateja wao kujipatia chakula, huku wengine wakiingia na kutoka.

Mikoba ambayo ni maalum kwa ajili ya wanawake, iliopangiliwa katika duka mojawapo ambalo lipo sokoni. Huku kukiwa na watu pembeni yake wakiwa wanapita na wengine wakiiangalia mikoba hiyo.

Mfanyabiashara ambaye yupo sokoni, akimuuzia mmoja kati ya mteja wake bidhaa ambazo anaziuza mahali hapo, zikiwemo nyanya, mboga za majani, hoho, karoti, vitunguu, pamoja na mayai.

Mfanyabiashara wa zao la vitunguu ambaye yupo sokoni akiuza bidhaa hiyo, ambayo amepanga katika ndoo zake kubwa na ndogo. Huku juu akiwa amefunika na turubai la rangi ya njano lililoezekwa na vipande vya miti ili kuzuia visiloe.

Wauzaji wakiwa wapo sokoni wakiendelea kuuza bidhaa zao ambazo ni vitunguu, nyanya, tikiti maji, papai, viazi, kabichi pamoja na bidhaa nyingine nyingi zilizopo sokoni hapa.

Nyumba maalumu zilizioandaliwa na kampuni ya upangishaji, zimetengenezwa kwa muundo wa gorofa, zikiwa zipo tayari kwa ajili ya kupangisha wa wateja.

Duka maalumu linalojihusisha na uuzaji wa nguo za kiume, ambazo ni: tisheti, viatu, jinzi, suti, kofia na bidhaa nyinginezo.

Katika duka kubwa kuna sehemu maalumu iliyoandaliwa kwa ajili ya kuhifadhi tambi mahali hapo zinapatikana tambi za aina tofauti tofauti pia ambazo zinakuwa na radha tofauti kwa watumiaji.